Gari aina ya HONDA CR-V. Inatengenezwa na kampuni ya HONDA iliyoko kwenye nchi ya Japan. Magari haya hukuwa ya bei nafuu sana, ndio maanake utayaona mengi sana katika barabara zetu huku Afrika na Kenya.

Hili ni duka la kuuza mashuka mabalimbali. Shuka hizi haswa huvaliwa na waswahili ama watu wa pwani sanasana wanawake na inaonekana hii ni duka kwa sababu shuka hizo ni mingi na zimeekwa pamoja alafu kuna kamera ya kuhakikisha hakuna wizi unaoendelea hapo.

Hii ni kibanda cha wachuuzi au wafanya biashara ndogo ndogo wanaouza bidhaa tofauti tofauti, kama vile matunda, mboga na machakula mbalimbali. Banda linapatikana katika miji mikuu na hata vijiji vidogovidogo na vinasaidia kuwapa wenyeji mapato.

Hili ni kibanda ambayo wachuuzi ama wafanyi biashara ndogondogo hutumia kufanya shughuli zao za biashara kama za kuuza, kuuza mboga, kuuza matunda, kuuza chakula ya aina mbalimbali kama unavyo weza kuona katika picha hii.